Mikono ya watu wawili inaonekana ikibadilishana pesa za noti za elfu moja . Mkono unaopeana pesa una shati refu yenye madoadoa . Kwenye meza kuna mashini nyeusi ya kuhesabia pesa